Mwanamke ameketi kwenye kiti huku mtoa huduma wa afya akimchanja kwenye mkono wake wa kushoto. Wote wawili wamevaa barakoa. Watu wengine wameketi nyuma wakisubiri huduma. Ukutani kuna michoro au mabango ya elimu ya afya.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na glovu, anampa mtu mwengine chanjo kwenye mkono. Mtu anayepokea chanjo ni mwanamke na pia amevaa barakoa. Mazingira haya ni ya kituo cha afya na kuna mwanamke mwengine aliyesimama.

Kundi la watu wameketi wakisikiliza mmoja wao ambaye ni mhudumu wa afya ya jamii katika mkutano wa jamii au kikao cha elimu ya afya kinachoendeshwa na mhudumu wa afya. Watu hao wameketi chin ya makazi yao kuonyesha ushirikiano kwa shughuli hio.

Wanawake wameketi chini na kuonekana kumsikiliza mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuguzi. Muuguzi huyu amevaa barakoa. Wanawake hawa wengine wanaonekana kuwa wa tamaduni ya kimaasai. Wana mapambo yanayopendeza shingoni. Wanamskiza muuguzi huyu ambaye ana kitabu.

Maeneo haya yanaonekana kuwa yanakongwa na kiangazi kwa sababu kumekauka. Hakuna mmea wowote unaoonekana. Kuna mama aliyebeba mtoto ambaye anaonekana kupewa kitu na mwanamme mmoja aliyevaa barakoa.

Daktari wa meno amevalia glavu za samawati. Anatumia kifaa maalum kutoa jino kutoka kinywaji mwa mgonjwa. Mgonjwa huyu ana kinywa wazi. Mandhari haya ni ya kliniki ya meno. Daktari ameshika upande wa juu wa kinywa cha mgonjwa.

Mabadiliko ya meno kabla na baada ya matibabu ya meno yanaonekana, sehemu ya juu unaonyesha meno yenye kasoro au pengo huku sehemu ya chini ikionyesha meno yaliyo rekebishwa na kuonekana vizuri zaidi baada ya matibabu.

Mabadiliko ya meno kabla and baada ya matibabu ya meno yanaonekana. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye kasoro au pengo, huku sehemu ya chini ikionyesha meno yaliyorekebishwa na kuonekana vizuri zaidi baada ya matibabu.

Mazingira haya ni ya hosipitali. Daktari anamkagua mgonjwa meno. Mgonjwa huyu amevaa sweta nyeusi. Daktari naye amevaa barakoa na glavu mikononi ili kuzuia maradhi kusambaa.

Watu watatu wamevalia sare nyekundu na barakoa wanashughulikia vifaa vya matibabu karibu na ndege. Vifaa hivi vimewekwa kwenye tandiko au usafiri wa mgonjwa. Nyuma yao kuna ndege yenye maandishi ya kuonyesha kuwa ndege ni maalum ya kubeba wagonjwa. Tukio linafanyika kwenye uwanja wa ndege.

Kundi la watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko yalihofurika katika eneo lenye miti na vichaka. Baadhi ya hao wamevaa mavazi mekundu ya shirika la msalaba mwekundu. Jambo linaloashiria kwamba huenda ni wahudumu wa dharura au waokoaji. Mmoja wa watu hawa amebeba beseni juu ya kichwa chake.

Mama mmoja anasaidiwa kuweka gunia kwenye kichwa. Mwanaume anayemsaidia amevalia barakoa na glavu. Kando kuna mtungi wa manjano na ndoo nyeupe. Watu wengine wameketi chini wakingoja zamu yao ya kupewa chakula cha msaada.

Maji mengi yanaonekana kuwa yamefurika katika maeneo ya watu kuishi. Kuna nyumba duni za mabati ambazo zimezingirwa na maji. Watu watatu wa msalaba mwekundu wanaonekana wakimsaidia mtu ambaye anaonekana kuwa mtoto kuvuka maji hayo.

Mtu anafanya kazi shambani. Amevalia nguo za kazi na anapanda au kutunza mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Karibu naye kuna toroli la bustani lililojazwa na mimea ya kijani kibichi. Shamba lina mimea mingi na udongo.

Mimea michanga iliyo na majani mabichi imepandwa wenye udongo wenye rutuba. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani ukiangazia sehemu za mimea na udongo. Mazingira haya ni ya kilimo.

Miamba mbalimbali ya matumbawe enye rangi na miundo tofauti yanatengeneza makazi ya kuvutia ndani ya maji. Kundi la samaki wa aina mbalimbali, wanaogelea katikati ya miamba. Mwangaza wa jua unapenyeza ndani ya maji na kuunda miale inayopendeza.

Chumba kidogo kinachoonekana kama duka la dawa au zahanati kina rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zikibeba bidhaa mbali mbali baadhi zikiwa zimewekwa kwenye masanduku ya samawati. Madirisha mawili makubwa yanaingiza mwanga wa asili. Juu ya meza kuna karatasi na vitu vingine.

Kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu kiko katika chumba. Kitanda hiki kinaweza kuinuliwa sehemu ya kichwa na kumstarehesha mgonjwa wakati wa mtihani wa matibabu. Kuna kifaa kingine kando ya kitanda cha kumsaidia mgonjwa kupanda au kushuka kitanda kwa urahisi.

Mtu amelala kwenye kitanda cha hospitali na mguu wake una kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa. Kifaa kingine cha matibabu kipo kando ya kitanda .Mtu huyu ana bedi ya kitambulisho cha hospitali kwenye mkono wake. Mhudumu wa afya amesimama kando yake.

Mkono wa mtu umeshika chupa iliyo na kifuniko nyeupe. Chupa hii ina maandishi yanayoashiria asidi . Ina mapengo ya kujaza tarehe. Kwenye meza kuna vifaa vingine vinavyoonekana kuwa vya maabara. Kuna glavu, chupa inayoonekana kuwa na suluhisho.

Mhudumu mmoja aliyevaa barakoa na glavu anampa mtoto chanjo. Mtoto huyu amebewa na mama yake. Mama yake amevalia barakoa pia na amemshika mtoto. Mtoto anaonekana kulia kutokana na chanjo hiyo.

Amelala kitandani katika chumba hospitalini na amevaa barakoa na kitambaa kichwani. Mfanyikazi wa afya anamhudumia kwa kumshika mkono mgonjwa. Nembo ya hospitali ya taifa ya Kenyatta ipo kwenye shuka ya kitanda.

Mhudumu wa afya, aliyevalia barakoa nyeupe anampa chanjo mtoto. Mtoto huyu anaonekana kulia. Mtoto huyu amebebwa na mama yake aliyevalia barakoa pia. Nyuma kuna wazazi wengine walio na watoto wao wanaosubiri kupewa chanjo.

Mwanamke aliyevalia barakoa na nguo nyekundu anashika simu huku akichota maji kutoka kwa bomba akijaza kwenye mitungi ya manjano. Mwanaume mwingine pia amevaa barakoa, yumo ndani ya jengo nyuma ya bomba akionekana kuwa mwenye mabomba haya ya maji.

Mtaalamu wa afya anamhudumia mgonjwa kijana akitibu mguu wake, mgonjwa ameketi na kufunikwa na shuka nyekundu huku daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe, kando yao meza yenye vifaa vya matibabu na masanduku ya madawa inaonekana.

Wanariadha wawili mwanamke na mwanamume wapo nje kwenye njia iliyozungukwa na mti na anga tulivu. Mwanamke ameshika goti lake huku mwanamume akichuchumaa karibu naye na kumsaidia kwa kile ambacho ni maumivu ya goti.

Mmea mkubwa umepandwa kwenye udongo katika bustani au shamba dogo na mimea mingine midogo kama vitunguu vipo kando, mbele jengo la mbao limejengwa na kando kuna mti mkubwa, jua linangaa na hali ya hewa ni wazi.